Tunaona hapa picha ya mja ambaye amebeba mtoto kwa mkono. Kisha kuna daktari ambaye anampa mtoto huyu matibabu moja kwa moja. Huenda mtoto huyu ana tatizo katika mwili wake, kisha na maana daktari huyu anajaribu kutatua tatizo hilo moja kwa moja.

Tunaona ya kwamba kuna watu ambao wananawisha mkono kutumia sabuni na maji tunaoana kuwa kuna usafi unaendelea ili kuzuia magonjwa mbalimbali zinazoenea kutokana na uchafu.

Picha hili ni picha ya dawa ambayo iko katika chupa, na dawa hii ni dawa ya chanjo ambayo hasa ya yellow fever . Ni dawa ya kuzuia maradhi kabla ya kukuangamiza na ni ya kujiepusha dhidi ya maradhi.

Tunaona hapa picha za madaktari hapa moja kwa moja ambao kana kwamba wako hospitalini na kuna oparesheni ambayo unaendelea katika chumba hiki cha theatre na kuna mgonjwa ambaye anajaribu kushughulikiwa.

Kuna picha ya dawa na sindano yanyotumika katika kuingiza dawa hii katika mwili ya binadamuna dawa hizi zatumika katika kibavu ya maradhi tofautitofauti.

Tunaona kuna mja ambaye hospitalini na amebeba mtoto mdogo kabisa kumaanisha ameenda labda ameenda hospitalini kujisaidia kuzalisha mtoto huyu kisha maana amekuwa mama na ako na mtoto mdogo.

Tunaona kuna picha za dawa. Na dawa hizi ni za kutibu magonjwa mbalimbali zinazoathiri mwili wa binadamu. Zinaweza kuwa ni dawa za kupunguza chungu katika mwili. Kisha na maana ya kutafuta dawa hizi katika hospitali ili nizitumie.

Tunaona kuna dawa ambayo iko katika chupa dawa hii ni dawa ya kuzuia ugonjwa kabla ya kuenea ama kabla ya magonjwa hii kuenea katika mwili ya binadamu.

Tunaona ya kwamba kuna dawa ambayo inaangaziwa hapa na ni dawa ya kutibu maumivu mbalimbali katika mwili ya binadamu. Tunaambiwa kwamba dawa hili ni za kupunguza maovu ya kichwa na kadhalika.

Tunaona kunazo dawa mbalimbali ambazo ziko katika picha hili. Na zinaweza kuwa ni dawa za kulevya ambazo na za kujidungia katika mwili. Ama zinaweza kuwa dawa za kutibu magonjwa tofauti.

Hapa tunaona picha ya mja anayeshikilia maji pale anajaribu kunawisha mikono yake pale, na hapa kuna maji safi ambayo inastahili kufanya mambo mingi na pia maji ni mzuri katika maisha ya binadamu.

Tunayo picha hapa ya sehemu fulani ya kunawa mikono. Na tunahimizwa kusafisha mikono yetu kwa sabuni na maji ili kuzuia kuenea kwa virusi ambazo zinaweza tuletea madhara katika afya yetu.

Tunaona kuna mafuriko ambayo hutokana na maji nyingi ya mvua ambayo husabibisha maji kwa mingi katika mazingira na kisha kusabibisha mafuriko.

Tunaona kuna picha hapa ya mja ambaye amelala hospitalini na anahudumiwa moja kwa moja na daktari, huenda ako na shida katika meno yake na kisha utafuta matibabu katika hospitali hii, ndiposa anahudumiwa moja kwa moja pale na daktari.

Tunaona picha hapa ya maji ambayo yamefurika hapa. Labda maji haya yametokana na mvua mingi ama mto kupasuka na kisha kuzuia usafiri wa magari, na pia kueneza magonjwa yanayosambaa kutokana na maji haya.

Tunaona mja amabye ananawisha mkono na maji safi na sabuni. Hii ni kujikinga na baadhi ya virusi ambazo zinaenea kutokana na uchafu. Kisha na maanake anajaribu kuzuia magonjwa.

Tunaona picha ya dawa hapa na tunaona pia kuna sindano. Dawa hivi inaweza tumika katika matibabu ya maradhi yanayoangamiza binadamu na kulingana na maelezo ya daktari.

Hapa kuna maji ambayo imefurika, ndiposa tunaona shughuli za usafiri umesitishwa hapa na maji hii huenda ikasababisha kuenea kwa magari tofauti tofauti ambazo hazifai kuwepo.

Tunaona ya kwamba kuna baadhi ya dawa za kienyeji hasa kwa mzizi na miti tofauti ambazo hutumiwa ili kuponya magonjwa ama maradhi tofauti katika mwili wa binadamu.

Tunaona kuna picha ya dawa hapa ambayo ni dawa ya kienyeji na inaweza kuwa imetengwa kwa umaarufu kutatiza ama kutibu maradhi tofauti katika mwili ya binadamu.

Kuna picha la dawa na liko katika chupa na dawa hii inaweza kuwa inatibu maradhi tofauti katika mwili, kulingana na maelezo ya daktari na jinsi ya kutumia kulingana na daktari.

Tunaona picha hapa ya dawa ambayo imeandikwa vitamin D na dawa hii inatumika katika kuongeza vitami katika mwili, na maelezo yake hutolewa moja kwa moja na matumizi pia na daktari.

Tunaona ya kwamba kuna hospitali hapa na kisha tunaona kwamba kuna mafuriko maji imeenea kila pahali na haya ni baadhi ya mambo yanayosusua au kuadhiri sana mamabo ya afya.

Tunaona kuna picha ya mgonjwa hapa ambaye amelazwa hospitalini na anahudumiwa moja kwa moja na madaktari. Huenda anashida ama tatizo katika meno ama jino yake na kisha kuhudumiwa moja kwa moja na daktari.

Tunaona kuna mgonjwa ambaye amelazwa hapa na muhudumu ama nesi ambaye anampea matibabu ya moja kwa moja. Huenda ameenda hospitalini kutokana na maumivu ama maradhi tofauti tofauti katika mwili yake.

Tunaona kuna picha ya mgonjwa ambaye amelazwa hapa, anashughulikiwa moja kwa moja na daktari ama tabibu wake moja kwa moja.

Picha hii inatuonyesha picha ya dawa ambayo inatumika katika chanjo, na maradhi hasaa inaitwa measles na ni ya kujikinga ama kujizuia mapema dhidi ya maradhi hii.

Tunaye mja ambaye amebeba baadhi ya barakoa na anaweza kuwa ni mhudumu katika afya na ambaye anajaribu kugawa hizi barakoa ili kuzuia kuenea kwa magonjwa inayosambaa kutokana na hewa ama hali ya hewa.

Tunaona kuwa kuna mkulima ambaye ananyunyiza dawa shambani mwake, ili kuzuia kuenea kwa maradhi au magonjwa yanayoathiri mimrea ya shambani.

Tunaona kwamba kuna shirika ambalo limejitokeza kusaidia wasichana wa kike ili kujistahili kulingana na mambo yao ya mwezi. Tunaona tuko na zile bidhaa ambazo wanastahili kutumia.

Picha hii inatuonyesha athari za mafuriko maanake tunaona maji imekusanyika hapa. Tunaweza kujua kuwa maji hii imetokana na mpasuko wa maji ama ongezeko la maji. Inaweza eneza pia maradhi tofauti ambayo husambaa kutokana na maji chafu.

Tunaona mkulima ambaye anaja, ananyunyiza dawa katika shamba lake, ananyunyiza dawa katika mimea ili isije kuathirika na wadudu kisha na maana zimee zikiwa katika hali nzuri.

Tunaona kunaa mtu ambaye anaye, anasafisha mkono wake, kisha na maana anazingatia usafi wake na kujiepusha na maradhi ambayo husambaa husambaa kutokana na uchafu na hali mbaya ya mazingira.

Naona kwamba kuna mtu ambaye anashona manguo na kisha katika ofisi yao wamevalia barakoa ili kuzuia kuenea au kusambaa kwa maradhi yanayotokana na hali ya hewa.

Tunaona kuna mzee hapa, ambaye inaweza kaa ametoka kujisaidia hapa, na tunaona pale tuna maji ya kunawa ili kusafisha mikono, na kuzuia kuenea kwa baadhi ya germs katika mikono, ili kujiepusha na magonjwa.

Tunaona picha ya dawa ambayo iko katika chupa na dawa hii inaweza kuwa ni ya kutibu magonjwa tofauti mwilini kulingana na maelezo tunayopewa au maelezo ya daktari na mtumiaji.

Tunaona ya kwamba kuna mtu hapa ambaye ana maji kisha pia kuna watu ambao wanafanya shughuli zao hapa na naona kama ni tanki ya kuteka maji hii na kisha kuharibu ama kuchafua maji haya.

Tuko na picha ya daktari, ambaye anayejaribu kumhudumia mgonjwa pale, kisha na manake ana chanjo ama anajaribu kumpa dawa ili kumtibu dhidi ya maradhi tofauti ambazo zinaathiri afya yake.

Tunaona ya kwamba kunaye mtoto mgonjwa ambaye amepelekwa na mama yake hospitalini huduma moja kwa moja na tunaona anatibiwa kisha na maanake anapokea matibabu kutoka kwa daktari wake moja kwa moja.

Tunaona kuna picha ya dawa ambazo zimeekwa katika chupa, na dawa hizi ni za kutibu magonjwa mbalimbali kulingana na maelekezo ambayo mtu atapewa na daktari ili kutibu ugonjwa fulani.

Kuna madawa ambazo zinaweza kuwa za kutibu magonjwa mbalimbali, na pia kuna sindano ya kuekeza dawa hizo katika mili. Kwa hivyo tuko na matibabu na afya ambazo zinazingatiwa katika picha hii.

Naona ya kwamba kuna mgonjwa ambaye ameenda kutafuta huduma hospitalini. Kisha anahudumiwa pamoja na muuguzi ambaye ipo kazini. Anajaribu kumuuliza tatizo lake, mahali anaumwa, na mbona ako hospitalini.

Tunaona picha ya mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini na ameenda kutafuta matibabu kwa maradhi tofauti tofauti, ambayo pia tunaona daktari anamhudumia moja kwa moja pamoja na muuguzi.

Tunaona picha za dawa hapa na picha ingine ya kupima hali ya joto mwilini na dawa hizi ni za kutibu magonjwa tofauti katika mwili ya binadamu.

Kuna picha hapa ya dawa pamoja na sindano. Picha hii ni dawa ya kufanya chanjo moja kwa moja ili kuzuia kutokea kwa maradhi hii katika miili ya binadamu, ndiposa tunatumia chanjo.

Hapa kuna mja ambaye anaelekezwa na daktari wake. Anafanya mazoezi hapa moja kwa moja ili kuimarisha mwili wake na kuzuia maradhi tofauti ambayo yanavamia watu mwilini.

Tunaona kuna dawa ambayo iko katika chupa na pia tunaona kuna sindano ya kuweka dawa hii katika mwili. Dawa hii inaweza kuwa inatumika kutibu maradhi tofauti tofauti.

Picha ya watu wawili hapa, ambao wanajaribu kutembea katika mazingira haya, na tunaona kwamba maji haya yanatokana na mafuriko, kisa na maana si maji safi. Tunafaa kulinda mazingira yetu, na pia tunafaa kujiondoa katika maji haya, yanayoweza kusambaa magonjwa tofauti mwilini mwa binadamu.

Hapa kuna mtu hapa ambaye anajaribu kunyunyiza dawa hapa katika sehemu hii ili kuua virusi ambavyo zimesambaa pamoja kisha kuenda katika afya ya binadamu.

Tunaona ya kwamba kuna dawa ambayo inatumika katika kutibu baadhi ya magonjwa ambayo yanaadhiri afya ya binadamu na kutokana na maelezo ya daktari.

Tunaona ya kwamba kuna picha. Tunaona ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamevaa barakoa na wako katika mkutano wa kueleza au kujadiliana kuhusu mambo mbalimbali na wanajaribu kujikinga na kuenea kwa magonjwa ambayo yanatokana na hali mbaya ya mazingira.

Picha hapa ina mja ambaye ako hospitalini na anahudumiwa na daktari hapa moja kwa moja. Huenda akona tatizo moja ama nyingine ndiposa kaenda kutafuta matibabu hospitalini.

Tunaona hapa kuna baadhi ya dawa ambazo zinatumika katika matibabu ya mahali tofauti. Na hasa, ni dawa za vienyeji na zinatumika kutibu maradhi tofauti tofauti katika mwili ya binadamu.

Picha hili linatuonyesha picha la dawa fulani ambayo inaweza kuwa inasaidia katika mili ya binadamu ama kutibu maradhi fulani katika maisha ya binadamu.

Tunaona kuna baadhi ya watu ambao wamebeba mitungi vichwani hienda wameenda kutafuta maji ili kujistahimili kimaisha, maji yanaezakuwa ni maji ya kunywa ama maji ya kufanya mambo moja ama mawili za nyumba.

Tunaona ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekusanyika hapa moja kwa moja, ishara kunaye kiongozi ambaye anajaribu kuwaelezea . Anaweza kuwa anawaelezea kuhusu mambo ya afya na jinsi ya kulinda mazingira moja kwa moja.

Tunaona picha hapa ya mja ambaye ameenda hospitalini moja kwa moja na anawasiliana na daktari wake ambaye atampa mawaidha moja kwa moja na hasa hapa tunaangazia mambo ya afya.

Tunaona hapa kwamba kuna msitu hapa ambaye inateketea na moto, na kisha kuna maanake kutoa ama moshi kuenea katika anga na kuchafua hali ya anga. Moshi hii ni hatari katika maisha ya binadamu, na inaweza kuleta madhara tofauti.

Tunaona kuna maji ambayo imeegezwa kwa minajili ya kunawa katika hoteli hii na hii inaeleza umuhimu wa usafi wa mazingira na hasa usafi wa mikono.

Tunaona kuna picha ya mgonjwa ambaye anashughulikiwa kwa pamoja na daktari uenda ameenda hospitali kutibiwa kwa sababu ya maumivu ama maradhi mbali mbali kutokana na hali mbali mbali.

Tuna picha ya mtu ambaye ni mjamzito ni ishara kwamba ameenda kutafuta usaidizi. Kuna mama huyu ambaye anaenda kusaidia kujisaidia kisha maanake ni msaidizi wa wanawake ambao wanataka kujisaidia.

Tunaona ya kwamba kuna daktari ambaye anahudumia mtoto na mamake amemleta hospitalini moja kwa moja ili kupewa matibabu ama chanjo dhidi ya maradhi mbalimbali.

Hapa tunaona mkulima ambaye ananyunyiza dawa katika shamba lake, na ananyunyiza dawa hii ili kuua madudu ambayo yanaadhiri mimea ambayo amepanda shambani, na kisha kuzuia kung'aa kwao au kuzalisha matunda.

Kwamba kuna mgonjwa hapa ambaye anahudumiwa na daktari, na inaweza kuwa ameenda kutafuta chanjo dhidi ya ugonjwa fulani ama kutafuta tiba dhidi ya ugonjwa fulani kumanisha kwamba matibabu.

Tunaona ya kwamba kuna daktari ambaye amevaa barakoa kisha amebeba sindano na dawa, ako tayari kuingiza dawa hii katika mwili ya mgonjwa kisha kumpa tiba anayopaswa kupata.

Dawa ambazo ziko katika meza hili. Kisha kuna sindano pia. Na dawa hizi ni za kutibu ama kuzuia magonjwa hasa inayoandikwa ya measles inazuia kuenea kwa ugonjwa huu.

Hapa tunaona kwamba kuna mtoto ambaye amezaliwa hapa na anahudumiwa moja kwa moja na madaktari, huenda ako na tatizo la kiafya, ama huenda amezaliwa kabla ya muda wake kufika, kisha manake ku.....

Tunaye mgonjwa ambaye ametembelea huduma na kutibiwa. Na ndiposa tunaona anajaribu kutibiwa na daktari na kupimwa hali yake na hali ya joto na hali yake ya mwili.

Naona kuna picha ya daktari huyu, ambaye anashikilia mitambo ya kuhakikisha kwamba mitambo hii iko sawa, ili kukua tayari kushughulikia watu katika hospitali hii.

Picha hili linaonyesha mtu ambaye anahudumu katika kituo cha kuuza madawa. Dawa hizi ni za kutibu maradhi tofauti katika mwili na ni kulingana na maelezo ya daktari.

Hapa tuko na mja ambaye anafanyiwa mazoezi ya mguu wake. Huenda anajaribu kunyoosha mguu wake. Huenda ako na maumivu katika mguu na kisha anajaribu kusaidiwa hapa ili kupona kabisa.

Tunaona ya kwamba kuna mgonjwa ambaye anapewa dawa moja kwa moja kupitia sindano. Anadungwa sindano na daktari ili kumtibu dhidi ya magonjwa mbalimbali yanayoangamiza hali yake ya....

Tunaona yakwamba kuna chupa ya dawa ambazo zimeonyeshwa hapo, kisha maana kuna matibabu ama chanjo dhidi ya magonjwa kama vile measles kulingana na maelezo ya dawa hizo.

Tunaona ya kwamba kuna mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini na anashughulikiwa moja kwa moja na tabibu ili kujaribu kubaini tatizo lake ambacho kina msumbua na kutibu.

Tunaona ya kwamba kuna watu ambao wanasafiri kwa maji na picha ya maji hii tunaona kwamba maji imechafuka kutokana na mazingira chafu. Tunaweza sema ya kwamba maji hii imechafuliwa na ukosefu ama uchafu wa hali ya mazingira ama...

Tunaona ya kwamba kuna mkulima ambaye amepanda mimea yake pale kana kwamba anazinyunyizia dawa ili aziepushe dhidi ya magonjwa au maradhi yanayokumbana na ukulima.

Tunaona kuna mja hapa ambaye amebeba mtoto, na anajua dhahiri moja kwa moja, anaweza kuwa anapewa chanjo dhidi ya maradhi tofauti tofauti ambayo anazuia.

Kuna picha ya mtu hapa ambaye ananyunyiza dawa katika mahali hapa ili kuzuia kusambaa kwa maradhi yanayosambaa kutokana na maji moja kwa moja.

Tunaona ya kwamba, kuna baadhi ya wagonjwa ambao wamelazwa katika hospitali hii, na moja kwa moja, wamekuja kutafuta matibabu dhidi ya maumivu mbalimbali wanzopitia za kimwili, na maradhi tofauti wanazopitia.

Tunaona kuna mja ambaye amebeba mtoto mkononi na kisha kuna mhudumu ambaye anashughulikia mtoto huyu. Huenda anapewa chanjo moja kwa moja ili kumuepusha dhidi ya maradhi tofauti tofauti katika ma...

Kuna picha ya mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini na kisha kuna daktari ambaye anajaribu kumhudumia moja kwa moja ili kubaini ni tatizo ambalo linamkumba mtu huyu.

Hapa tunaona mimea ambayo ipo hapa. Kuna dawa ambayo inanyunyiziwa mimea hizi, ili kuua virusi vidogo vidogo vinavyosambaa na kuua mimea hii katika shamba.

Tunaona hapa kuna kituo ambacho kimefunguliwa na ni kituo cha kuchota maji. Kina mitungi, baadhi ya mitungi yamepangwa pale na kuonyeshana kwamba ni kituo cha kuuza ama kuchota maji safi ambayo inafaa itumiwe ipasavyo katika maisha ya binadamu.

Kuna picha hapa ya mja ambaye anapewa hapa dawa wala ni dawa ya kuchanja na kujiepusha dhidi ya maradhi tofauti katika njia mbadala.

Tunaye mgonjwa ambaye amelazwa na ni kama ako katika hali hatututi, amezungukwa na madaktari ambao wanajaribu kumpa tiba, anaweza kuwa anafanyiwa operesheni ya moja kwa moja na kisha anajaribu kutafutiwa jinsi anavyotibiwa.

Tunaona picha ya mtu hapa ambaye anajaribu kupewa dawa ama chanjo dhidi ya maradhi tofauti tofauti na anahudumiwa moja kwa moja na daktari wake.

Kuna picha hapa ya mja ambaye amebeba mtoto, na kisha tuko na daktari ambaye anampa chanjo dhidi ya maradhi tofauti katika mwili yake.

Tunaona picha ya daktari ambaye amevalia vizuri ili kuzuia kuenea kwa magonjwa tofauti. Amevalia barakoa kisha amevalia nguo zinazomfunika mwili na kisha anafanyia kazi yake katika hospitali yake.

Tunaona ya kwamba kuna mkufunzi hapa anayefunzwa maelezo tofauti na anaonyesha jinsi ya kuonyesha kwamba mojawake iko katika hali nzuri na pia anaelekeza moja kwa moja na mwalimu wake ama daktari wake.

Tunaona picha hapa ya mafuriko. Ndiposa tunaona kuna kusitishwa kwa shughuli za usafiri, kuna magari yamesimama hapa na pia maji haya yanachangia sana katika kusambaa kwa maradhi yanayopitishwa kutokana na maji chafu.

Kuna maji ya mfuriko hapa ambayo yameenea kote. Maji haya ni machafu kisha ya kwamba yanaweza sambaza maradhi mbalimbali katika mwili wa binadamu na ni poa kuzingatia usafu wa mazingira yetu ili kuzuia maradhi haya.

Tunaona mtu hapa ambaye anameza dawa, kuzuia mbu ama kuzuia maradhi tofauti tofauti katika mazingira yetu. Kisa na manake anazuia uenezi wa maradhi haya.

Kuna daktari wa watoto ama muuguzi, ambaye anajaribu kuhudumia mtoto huyu ambaye hali yake si nzuri. Kisha na maanake kutafuta matibabu moja kwa moja hospitalini.

Hapa kuna mhudumu wa afya hapa ambaye anahudumia mgonjwa hapa. Anamwelezea kuhusu mambo fulani, kisha anafuata maagiza ya daktari.

Tunaona kuna mnyunyizo wa dawa ambazo zinanyunyiza katika pahali hapa, ili kumaliza vidudu vidogo vidogo ambazo zinaeneza maradhi katika mwili ya binadamu.

Kuna mtu hapa ambaye anahudumiwa na daktari, huenda ni mgonjwa au anafanyiwa matibabu ya moja kwa moja. Pia labda anapatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa fulani na tunaona ametembelea huduma la afya ili kusaidiwa.

Tunaona ya kwamba kuna madaktari ambayo wanashughulikia mgonjwa hapa, kisha na maana ameenda hospitali kutafuta matibabu na kushughulikiwa moja kwa.

Tunaye mama ambaye amelala chini, na pia mja mwingine ambaye anajaribu kumsaidia. Huenda mja huyo amelala akiwa mgonjwa au mja mzito, na huyu mama anamsaidia kumtibu au kumsaidia kujisaidia.

Tunaona ya kwamba kuna muuguzi ambaye anahudumia mgonjwa hapa ambaye amelazwa, amekuja hospitali kutafuta matibabu kisha akalazwa na kisha na maana yake, kuna muuguzi hapa ambaye anajaribu kumhudumia moja kwa moja.

Tunaona kuna mja ambaye amebeba mtoto na kuna muhudumu ambaye anajaribu kumuhudumia hapa. Naona mtoto huyu anapewa chanjo ili kujiepusha na maradhi mbalimbali.

Tunaona ya kwamba kuna mja ambaye amelazwa hospitalini kisha kuna mhudumu ama daktari ambaye anajaribu kumhudumia moja kwa moja anaweza kuwa anaugua ugonjwa tofauti kisha akaenda hospitali kutafuta matibabu.

Tunaona ya kwamba kuna mafuriko ambayo imesababisha kuenea na kukusanyika kwa maji ambayo inaweza leta magonjwa ama maradhi ambayo husambaa kutokana na maji au mazingira chafu katika mazingira yetu.

Tunaona kwa picha hapa, ya mja ambaye anahudumiwa moja kwa moja na daktari . Huenda anapewa chanjo dhidi ya maradhi tofauti tofauti katika mwili wake Ili kujizuia ama kujiepusha na maradhi haya katika mwili.

Kuna dawa ambayo iko katika chupa, dawa hili linatumika kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu kulingana na maelezo ya daktari.

Naona kuna mja ambaye anaongea, anazungumza na daktari, na mja huyu ako na mtoto. Tunaweza sema kwamba ameenda kutafuta matibabu, dhidi ya ugonjwa mbalimbali yanayoambukiza watoto. Ama hata yeye mwenyewe labda ni mgonjwa.

Tunaona moja kwa moja kuna mja hapa ambaye ameenda hospitalini na anahudumiwa apa na daktari wake moja kwa moja. Huenda ako na tatizo la mdomo na kisha kuhudumiwa moja kwa moja na daktari.